Huyu ni mama aliye na ulemavu kwa sababu amekalia kiti chenye gurudumu na anacheza mchezo wa kurusha mshale. Nyuma yake kuna mtu ambaye ameinama amevalia nguo la jano na kando yao kuna watoto wawili wanaowatazama.

Hawa ni wanariadha, mmoja wao anaitwa Kimani, ambaye ni mwanariadha wa nchini Kenya ni mwanariadha mlemavu, anayemshika ni msaidizi wake ambaye anamsaidia ili anapoenda kukimbia afanye inavyo faa kwakuwa haoni.

Hapa ni pahali pa kujiburudisha. Kwa mfano, watoto hukuja hizi maeneo ili wacheze mchezo na wenzao. Ni michezo inayo chezwa kwa kikundi ambapo watoto wanaweza kufanya mambo yao ili wafurahie.

Huyu ni mwanariadha wa timu ya Kenya ambaye anaitwa Wesley Kimeli Sang ambaye alizaliwa Mechi tarehe moja mwaka elfu moja tisini na nne. Ni mlemavu kwa hivyo anachezea timu ya walemavu.

Huyu ni mwanariadha nchini kenya kulingana sare alizovaa na zenye rangi ya bendera nchini kenya, anaendesha baiskeli na ni mlemavu kwakua mguu wake moja hauko ama ulikatwa amevalia mavazi za kumzuia kuhadhirika na ajali pindi tu inapo tokea

Kuna vitambo ya tarakilishi ambayo yako mezani, tunaona nne, na pia kuna viti ya rangi nyeupe ambayo yamewekwa mbele ili kukalia.

Hii ni jumba la ghorofa lenye maridadi, kuna pia uwanja ulio mbele yake ambao imepandiwa maua na kuna nyasi pia ya kuvutia, tukiangalia hilo jumba liko na milango miwili.

Hiki ni kitabu cha mafunzo cha mambo ya mtandaoni ama kutumia vifaa vya kompyuta. Ni kitabu cha darasa la saba ambacho linaweza pea wanafunzi mafunzo kuhusu jinsi ya kutumia mitambo ya tarakilishi na mtandao.

Huyu ni mchezaji wa mchezo ya kuruka kwa umbali anaitwa Samson Ojuka. Anaonekana ako mazoezini kwenye uwanja wa kuchezea, hii ni mchezo ambayo inachezea kwenye mchanga ili mtu akiruka asiweze kuumia.

Huyu ni mchezaji wa michezo ya majini nchini Kenya. Anaitwa Hasia sururu, hapa aliko anafanya mazoezi kwenye mto wa koisi.

Hapa tunaona rafu ya vitabu, ambapo watu huekea ama kuhifadhia vitabu vyao wanapoondoka ama wanapoenda mapumzikoni. Kuna vitabu mbali mbali ya rangi tofauti tofauti.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya, ni wa kikosi cha walemavu, wamevalia sare ambayo ni nyekundu juu, chini wamevalia weusi. Pia wamekalia kwenye viti vya magurdumu, kuonyesha kuwa ni walemavu.

Huyu ni mchezaji wa timu ya Kenya ambaye anaitwa, Hellen Wawira. Ni mlemavu, ako kwenye chumba cha mazoezi ambako amekuja kufanya mazoezi. Kuna vifaa za mazoezi hapo ambazo anastahili kubeba ili kupea mazoezi ya mwili. Pia ni mchezaji wa kuinua vifaa mzito mzito.

Hili ni kifaa cha kusafisha ubao. Mara nyingi kinatengenezwa kupitia nguo na kifaa cha mbao. Kama hii tunaona imewekwa hapa, imetengenezwa kwa hiyo njia.

Huu ni mchezo wa riatha. Kuna mwanariadha mmoja wa timu ya Kenya anaitwa Kimani. Amevalia sare ya wanariatha wa Kenya na ni mwanariatha mlemavu. Pia kando yake ni amayemsaidia kwa mchezo huu kwa sababu Hana uwezo wa kuona.

Hapa kuna rafu ya vitabu ambayo inaonekana imetengenezwa kwa kutumia bao ikapakwa rangi mweupe, kuna watu waliowacha vitabu lao hapo ili kuzihifadhi ni vitabu zenye marangi tofauti tofauti samawati ,mweusi na pia manjano.

Hii ni kitabu ya kufundisha watoto nidhamu. Katika ukurasa wa themanini na saba yafundisha watoto nidhamu wakati wanapokula mezani ili kusaidia watoto kupata funzo ya kuweza kuishi na watu vizuri, na kukuwa na nidhamu wakati wa kukula mara nyingi wakiwa katika kikundi cha familia.

Huyu ni mwanariadha wa kiumbe cha kike ambaye anacheza mchezo wa kupiga mbizi. Inaonekana kuwa amekuwa mshindi katika mchezo huo kulingana na ishara usoni mwake.

Kuna mti mrefu wa stima ambayo inaonekana, pia kwenye mazingira, kuna miti ambayo yamemea, matawi bado ni majani, na angani tunaona mawingu ambayo ni meupe pepepe.

Kuna vitabu mbali mbali vilivyo pangwa kwa mtindo, ambayo inaonekana vizuri ina anwani Aibu Mashakani. Ambayo imeandikwa na John Abu. Kwenye kitabu tunaona picha mtoto ambaye anakimbizana na mifugo kuonyesha kuwa ye ndio ako Mashakani. Na mamake pia ako hapo kando.

Hili ni kitabu ya watoto walio bado wadogo, imeandikwa ni kitabu ya kuchora ,kuelimisha na kumea ama kujiendeleza pamoja. Kuna michoro fulani ambazo zimeekwa ya mikono na mtoto ambaye anacheza.

Hapa tunaona kiwanja kidogo ambacho inaweza kuwa iko mbele ya ofisi fulani, kuna nyasi iliyomea vizuri na tukiangalia kwa umbali kuna maua na miti kadhaa, tunaona pia chuma ambayo imewekwa ili kuekea bendera ya nchi ama ya kampuni yeyote, pia tunaona majengo mbalimbali kando kando.

Hivi ni vitabu vya kusoma ni vya darasa la saba ni vitabu ya kujifunza maneno ya mitambo ya tarakilishi kwa watoto ambao bado wako shuleni.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya ya wanariatha, wamevalia mavazi rasmi ya timu hiyo. Mmoja wao ni mlemavu na wanaonekana kubeba bango ya pesa ambao wameweza kukabidhiwa kwa kuwa washindi kwenye michezo.

Hii ni bango la kufundisha kuhusu usimamizi wa taka katika shule la jirani. Kutokana na hilo bango tunaona kuna nyakati zinafaa kuchukuliwa ili taka zisiweze kuadhiri wakaazi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda lakini ya walemavu. Wanatumia vijiti kwa sababu Wamelemaa mguuni. Kuna timu mbili moja imevalia nyekundu na suruali meupe. Na nyingine imevalia shati ya rangi ya manjano na suruali nyeupe. Wako uwanjani wakicheza.

Hiki ni kitabu cha watoto, ambacho kinawafunza kukuwa wasafi, kuna, sabuni, nguo, na bidhaa zingine za kufanya usafi, hili linaweza wasomesha watoto vizuri ili wajue njia za kuwa wasafi, kutumia hadi kichana.

Hii ni ratiba ya masomo katika shule ya kristo ya Thika road. Kuna vitengo mbali mbali, saa ya kuenda kanisa ,ya kuenda michezo, ya kuenda mlo ya mchana na pia kuna wakati wa kuenda kwenye madarasa mbalimbali.

Kuna kitengo ambacho kuna mitungi ya gesi. Hizi gesi zinatumika mara mingi ambapo kuna moto mkali ambao huwezi kuzimwa kwa kutumia maji au njia ingine. Ni gesi yenye nguvu sana.

Tunaona mitambo miwili ya kompyuta ambayo zinatumika kisasa. Kando yao kuna vipanya vya kompyuta ambazo pia zinatumika ili kujielekeza kutumia kompyuta.

Hili ni jumba ambalo linatumika kama madarasa pia, kulingana na michoro yaliyo kwenye ukuta. Naona kuna milango tofauti ya kuingia kwenye madarasa na pia mbele yake wamepanda maua, nyasi pia imemea hapo mbele ambayo ni ishara ya matunzi mazuri ya mazingira.

Hii ni picha la tarakilishi ambalo liwekwa juu ya meza. Tarakilishi ni bidhaa enye matumizi mbalimbali, kama kuwasiliana, kuandika ama ata kuingia mtandaoni.

Hiki ni kitabu cha darasa la pili, mbele kumechorua watoto, na ni kitabu cha kufundisha afya salama pamoja na adabu.

Hawa ni wachezaji wa riadha. Inavyoonekana kuna wawili ambao ndio wachezaje wenyewe ambao ni walemavu. Mmoja wao anaitwa Kimani na mwingine anaitwa BiII. Wawili wengine ni hao wenye mavazi ya manjo ni waelekezi wao ambao wanawasaidia.

Hapa tunaona lango ambayo inatuelekeza kwenye maabara ya biolojia na kemia inaonekana kwamba mlango wa ofifi inayotumika kama maabara.

Hili ni chumba cha darasa, tunaona kuna ubao mkubwa mweupe ambao unaandikiwa, pia kuna kabati ya kusomea na viti ya kukalia, tunaona vimepangwa ili wanafunzi wanapokuja wanakalia wakifundishwa na mwalimu.

Huu ni mlango ambao umetengenezwa kutumia mbao. Tunaona ni mlango wa kidato cha kwanza la ambayo wanafunzi husomea.

Hapa tunaona mama mmoja ambaye maevaa vazi la nyekundu na leusi. Amekuja kwenye ukumbi wa zoezi ili kufanya mazoezi .Na pia kando yake kuna vifaa vya mazoezi anazostahili kutumia.

Hili ni jumba la ghorofa ambalo liko na majumba ndogo ndogo ndani mwake . Tukiona picha kuna ngazi ya kupanda kuelekea juu kutoka sehemu ya chini.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa kandanda na ni wanchini kenya. Ni wa kikosi cha walemavu kwa sababu tunaona Hana mguu Moja ,anatumia vijiti kujishikilia Ili aweze kucheza.

Hapa tunaona kuna ubao mkubwa mweupe. Kuna maandishi yaliyoandikwa ya kugawa vyeo cha kikundi fulani. Tunaona hapo kuna kiongozi wa kikundi na wengineo.

Hili ni jumba la gorofa na hapo chini kumeandikwa ya kuwa wageni wanaokuja kutembelea mtu katika ploti hiyo waweze kupitia ofisi.

Tunaona ubao mkubwa mweupe, lenye maandishi ama ndishi ni ya mkutano ambao unafanywa, mpango wa mchezo ya riadha kwa sababu kuna maandishi ya riadha na michezo zingine zinazohusika.